Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa juu ya ardhi au majani makavu zikionyesha wingi wa mavuno. Baadhi yao bado zimeunganishwa kwenye shina lake. Inaonekana kama zimetoka shambani zikiwa tayari kwa usafirishaji au matumizi.

Shamba kubwa la migomba iliyo na ndizi ambazo bado hazijaiva na zina rangi ya kijani kibichi. Udongo una rangi nyekundu. Baadhi ya majani ya migomba yamekauka. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya asili.

Shamba la migomba iliyopandwa kwa mstari mirefu, miti inaonekana ikiwa na shina nene na majani makubwa. Chini ya mimea kuna plastiki nyeupe iliyowekwa kwenye udongo labda kwa ajili ya kuhifadhu unyevu au kuzuia magugu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu.

Mwanamke aliyevaa shati jeusi na sketi ya kahawia akisimama kwenye shamba la migomba. Ina majani makubwa ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa umefukuliwa na kupangwa kwa kilimo. Kuna pia majengo ya matofali au nyumba ndogo kuashiria makazi.

Kifaa cha kukamulia maziwa, labda katika shamba la ng'ombe. Kuna bomba la plastiki yenye maziwa meupe ndani ikiwa na alama ya kupimia kiasi. Mengine ya rangi ya buluu na kijani yanaonekana nyuma yakiunganishwa na mfumo wa kukamulia. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya banda la ng'ombe na kuna ishara ya chuma na vifaa vingine vya shamba.

Ngombe wawili wakubwa, mweusi na mweusi mweupe, mtu mzee ameketi chini akikamua maziwa. Huku kashikilia ndoo nyeupe. Ngombe mwingine anaonekana nyuma upande wa kushoto, ambapo mtu mwingine pia anakamua. Wamesimama kwenye sehemu iliyojaa maranda au malisho. Watu wengine wanaonekana nyuma wakitazama.

Mwanamume akiwa anabeba mzigo mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Amevalia shati jeusi na anaonekana kutabasamu. Mbele yake, kuna rundo lingine la ndizi likionyesha biashara ya matunda. Nyuma, tunaona magari na majengo yakiashiria kuwa hapa ni sokoni au barabarani.

Shamba la migomba ambapo ni mirefu imesimama imara. Chini, kuna udongo mwekundu na plastiki imelala ardhini. Miche mchanga inachipuka karibu na migomba mikubwa. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana nyuma.

Shamba lenye migomba midogo ikiwa na majani mabichi na machanga. Imepandwa kwa safu na udongo unaonekana mwekundu na umelimwa. Kwa umbali, kuna miti mingine mirefu, anga inaonekana wazi.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zimeungana vizuri kwenye shina la mmea. Majani makubwa ya migomba yanaonekana nyuma na kando zikionyesha ukuaji mzuri wa mmea. Zinaonekana kuwa zimekomaa na ziko tayari kuvunwa.

Soko kubwa la wazi ambapo rundo kubwa la ndizi mbichi limetapakaa chini. Watu wengi wamekusanyika hapo, baadhi wakiwa wameketi katikati ya ndizi hizo. Wengine wanapakia kwenye magari. Shughuli ya biashara ya mazao shambani inaendelea hapa.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wakila malisho kwenye zizi. Mtu mmoja amevaa koti la buluu na buti nyeupe akiwasimia. Wamelala kwenye nyasi kavu wakionekana kuwa wametulia na kuridhika. Zizi lina kuta muundo wa chuma na kuta za zege, ikionyesha mazingira safi.

Lori la kubebea maziwa lenye maandishi mount Kenya milk upande wake, ni jeupe na lina tanki kubwa la chuma mbele yake kuna mitungi miwili mikubwa ya maziwa yenye rangi ya fedha na buluu, mwanamume mmoja kavalia kofia ya sufu na koti ya kahawia akionekana kushughulikia mitungi hiyo, watu wengine pia wanaonekana karibu na lori wakifanya shughuli zao za kukusanya au kusafirisha maziwa.

Shamba lenye mimea michanga ikiwa na majani mabichi. Mistari ya mahindi imepandwa kwenye udongo wenye rotuba, huku nyasi chache zikimea katikati. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na inakaa kunawiri.

Watu kadhaa labda wanawake wakifanya kazi ya kukausha mazao ya kilimo. Kati, kuna rundo kubwa la karanga au mahindi yaliyokaushwa yakiwa yametundikwa kwenye matambara. Watu hawa wameinama au kukaa karibu na mazao wakitumia vijiti au mikono yao kuyachambua. Mazingira yanaonekana kuwa kijijini yenye udongo na majengo nyuma.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo suti ya njano na kofia. Anapulizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Amebeba kifaa cha kupulizia mgongoni mwake. Ng'ombe amesimama ndani ya boma la mbao na jua linaonekana likichomoza kwa mbali.

Ng'ombe wengi wakiwa wamelala ndani ya zizi. Baadhi yao wana rangi nyeusi na nyeupe. Wengine ni weusi kabisa. Nyasi na taka zingine zinaonekana sakafuni. Kuna madirisha madogo ukutani. Inaonekana ni shamba la ng'ombe wa maziwa au nyama.

Kundi la watu wakishughulikia ndizi mbichi zilizovunwa zikiwa zimeekwa chini. Nyingi zimepangwa kwa wingi na baadhi ya watu wanazishika na kuzibeba . Kuna mwanamke mmoja ameinama akishughulikia moja. Inaonekana kama soko la mazao au eneo la umma .

Sufuria jikoni iliyojaa maziwa yanoyochemka. Yana rangi nyeupe na povu juu. Kuna kijiko kikubwa cha chuma ndani yake kikitumika kukoroga maziwa. Yanaonekana kuwa ni mazingira ya jikoni labda kwenye jiko la gesi au umeme.

Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara, kofia ya nywele na barakoa. Anashikilia chupa cheupe na kifaa akionekana kufanya kazi katika sehemu hiyo. Ikiwa na vifaa vingi vya kisayansi na vyombo vya kupimia. Meza ya chuma inaonekana kwa umbali.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba kubwa la migomba, ametoa sura ya kuangalia kifaa cha kisayansi kilichowekwa kwenye mti mdogo. Kinaonekana kama cha kupima hali ya hewa au udongo. Migomba yamepandiliwa vizuri na udongo unaonekana kuwa wenye rotuba. Anga inaonekana wazi na kuna mimea mingi ya kijani kibichi.

Mwanaume amevaa koti la ngozi akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma ndani ya chombo kingine kilicho chini. Anatabasamu pana usoni akionyesha kuridhika au furaha na kazi yake. Karibu kuna mitungi mengine mingi ya maziwa iliyopangwa ikionyesha kuwa ni eneo la kukusanya. Nyuma yake kuna miti na jengo na anga lina mawingu likionyesha hali ya hewa isiyo na jua kali.

Bakuli la kioo lililojaa maziwa yaliyoganda au mtindi. Rangi ni nyeupe yenye vipande vidogo vidogo vilivyoganda. Kiyoyevu kinaonekana mbele na chenye mawingu. Inaonekana ni bidhaa ya maziwa iliyotayari kuliwa au kupikiwa.

Rundo kubwa la mikungu ya ndizi mbichi zikiwa zimekusanywa chini au kwenye ardhi yenye udongo. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi na zimepangwa kwa wingi, nyuma kuna mimea na miti inayoonyesha mazingira ya shamba au msitu.

Mwanamke akikamua ng'ombe. Ameketi chini huku akitabasamu. Amevalia blausi ya mirabamiraba na suruali ya blue akishika chupa ya maziwa. Ng'ombe ana rangi nyeupe na nyeusi. Nyuma yao kuna nyasi ya kijani kibichi.

Mwanamume akikamua ng'ombe. Ameketi chini, kavalia kofia nyekundu, shati na suruali nyeusi. Amevalia viatu vya wazi. Ameshika chombo cha kukusanyia maziwa chini ya ndama ya ng'ombe mkubwa . Ng'ombe mwenyewe ana rangi nyepesi. Mazingira yanaonyesha banda la wanyama.

Mimea mingi midogo ya ndizi, ikiwa imepandwa kwenye mifuko mieusi. Majani yake yana rangi ya kijani kibichi yakionyesha ukuaji mzuri. Imepangwa kwa mstari mrefu ikionyesha kuwa ni kitalu au bustani ya kuotesha mimea mingi.

Mkulima mwenye umri wa makamu akiwa amesimama katikati ya shamba la mahindi marefu, anashikilia gunzi moja lililobanduliwa maganda akitabasamu kwa furaha. Amevalia kofia ya nyasi na shati la rangi ya zambarau. Mazingira yote yamejawa na majani mabichi ya mahindi yaliyokuwa tayari kuvunwa.

Mwanamke akisimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi zilizokomaa zikiwa zimepangwa kwenye mkokoteni. Zina rangi ya manjano yenye madoa meusi zikionyesha zimeiva. Amevalia kitambaa cha zambarao kichwani. Mtu mwingine anaonekana sehemu ya kulia. Nyuma kuna majengo na watu wengine wakiendelea na shughuli zao.

Migomba yenye ndizi nyingi zilizokomaa na kuiva. Zina rangi ya njano angavu, zikining'inia kwenye miti. Baadhi yao hazijakomaa zikiwa na rangi ya kijani. Majani ya migomba yanaonekana, yakionyesha shamba kubwa la ndizi. Jua linaonekana kuchomoza au kuzama likitoa mwanga wa dhahabu.

Shamba la mahindi lililokauka kabisa. Majani yake yamegeuka rangi ya kahawia na yamenyauka. Kuashiria ukame mkali au ukosefu wa maji. Inaonekana kama mazao yameharibika vibaya. Anga linaonekana bluu na kuna miti mirefu kwa umbali.

Ng'ombe mwenye ngozi iliyovimba na vidonda akisimama karibu na mti. Inaonekana anaumwa akiwa kwenye hali mbaya kiafya. Vidonda vinaonekana wazi kwenye mwili wake, anaonekana dhaifu sana, chini ni ardhi ya vumbi na miti mingi inaonekana nyuma.

Majani mengi ya migomba yakiwa na kijani kibichi yamejipanga kwa njia ambayo anga ya buluu na mawingu meupe yanaonekana katikati. Jua linaonekana kuangaza. Inaashiria mazingira ya asili labda shambani.

Ndama wawili wa kahawia wakiwa wamesimama karibu na njia nyembamba ya saruji yenye uzio wa chuma pande zote mbili. Wanaonekana kuangalia mbele. Nyuma yao, kuna banda au eneo la wazi lenye muundo wa shamba linaloonekana kuwa kavu na lenye vumbi kidogo.

Watu watatu kwenye shamba la migomba wakishughulikia rundo kubwa la ndizi mbichi. Zimewekwa juu ya majani ya migomba yaliyotandikwa chini. Wanaume wawili wamesimama mmoja akielekeza mkono kwenye ndizi na wa tatu anapiga magoti. Mazingira yana miti mingi ya migomba.

Mtu amevaa koti nyeusi na kofia ya pikipiki akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani ndani ya pipa kubwa jeupe lililobebwa kwenye trela nyekundu na pikipiki au tuktuk . Trela imebeba mapipa mengi ya plastiki meupe yaliyojazwa na maziwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo lenye miti michache na vichaka ikidhihirisha mazingira ya shamba au eneo la ufugaji.

Mwanamke amesimama karibu na shina la mgomba lililobeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Amevalia shati jeupe na kitenge cha rangi ya kawahia na ameshika mkungu huo kwa mkono wake wa kulia. Migomba ingine na udongo inaonekana nyuma yake.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zilizoning'inia kutoka kwenye mti. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi yanaonekana nyuma. Rangi ya kijani kibichi yanaashiria kuwa bado hazijaiva kikamilifu.

Mkono wa mtu mwenye ngozi nyeusi akishika ndizi mbili zilizomenywa. Nyuma yao kuna chungu mbichi ambazo bado hazijamenywa zikiwa na rangi ya kijani. Vipande vya maganda ya ndizi pia vinaonekana, uso wa chuma unaonekana chini ya mkono.

Mtu akikamua ng'ombe. Ameketi chini. Akishikilia ndoo ya chuma isiyo na rangi. Maziwa yanaonekana kumwagika ndani. Miguu ya ng'ombe weusi na weupe inaonekana na kuna ng'ombe mwingine mweusi kwa mbele.

Mwanamume akiwa amesimama karibu na mmea wa migomba yenye ndizi mbichi nyingi. Kavalia shati la kahawia na koti la buluu, akionekana kuangalia au kushika mkungu wa ndizi. Nyuma yake, kuna majani makubwa ya migomba na miti mingine, ikionyesha mazingira ya shamba.

Mahindi mengi yaliyokauka yakiwa yamening'inizwa kwenye kamba ndefu. Yana rangi ya kahawia na njano yakionyesha yamehifadhiwa kwa kukaushwa. Nyuma kuna ukuta ambao. Chombo cha plastiki cha manjano kimewekwa chini. Inaashiria uhifadhi wa mazao ya kilimo nyumbani.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Zimeungana kwenye shina la mmea wa ndizi huku majani makubwa ya kijani yakionekana juu na pembeni. Chini kuna udongo wenye majani makavu na mabaki ya mimea. Hali hii inaashiria mashamba ya ndizi au bustani.

Ng'ombe wanne wakichakura taka. Kuna walio na rangi nyeupe, nyeusi na kahawia. Wanyama hawa wamekusanyika kwenye rundo kubwa la taka lililojaa plastiki, mabaki ya chakula na uchafu mwingine. Ng'ombe mmoja mweupe mwenye pembe ndefu anaonekana akila kitu kutoka kwenye rundo. Hali hii inaonyesha shida ya usimamizi wa taka na hatari ya afya kwa wanyama.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo kubwa la ndizi. Zina rangi tofauti baadhi zikiwa bado kijani kibichi na nyingine zimeiva na kuwa njano. Mkono unaonekana ukinyanyua rundo hilo kutoka chini .Mandhari ya nyuma inaonyesha udongo na miundo hafifu labda shamba.

Mwanamume akifanya kazi kwenye shamba la migomba, amevalia kofia nyeupe na shati ya buluu, akionekana kuchunguza au kutunza mmea wa ndizi, anatabasamu usoni, akionyesha kuridhika au kufurahia kazi yake. Nyuma kuna majani makubwa ya migomba.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika wakitayarisha chakula. Aliye katikati anaonekana kuweka unga mweupe kwenye vikapu vidogo vya plastiki vilivyowekwa kwenye sinia ya chuma. Vina rangi ya blue na kijani. Nyuma yao kuna mimea mingi ya kijani kibichi labda miti au misitu.